Wanawake wawili wamesimama kwenye eneo linalofanana na soko au makazi ya watu. Mmoja amebeba leso mabegani, amesimama kwa utulivu. Mwenzake amevaa barakoa anashikilia kifaa cha kupaza sauti mkononi. Anaonekana kuwa anapitisha ujumbe kwa watu waliopo karibu. Nyuma yao kuna majengo ya kawaida yakionyesha mazingira ya maisha ya kila siku, mazingira yanaonyesha shughuli za jamii.

Mtoto mmoja anapewa chanjo ya matone kupitia mdomo na mama ambaye amepeww mafunzo rasmi ya kutoa chanjo anaonekana anatekeleza jukumu hilo kwa utaratibu. Mama mwengine ameketi karibu akitazama kwa makini na anaonekana kuwa ndiye mzazi wa mtoto anayepokea chanjo. Wahuguzi wengine wamesimama pembeni wakifuatilia kwa makini kuhakikisha kuwa zoezi linafanyika na usahihi na usalama

Ajali ya moto inaonekana imetokea kando ya barabara. Baada ya lori ya kubeba mafuta kuanguka. Watu wamesimama kando ya barabara baadhi yao wakiwa wanachukua video kwa hali hiyo ambayo inatendeka. Wengine wanaonekana kusaidia kuzima moto huo na kuhakikisha usalama.

Chupa ndogo ya dawa ya polio iko juu ya meza ikionyesha chanjo muhimu kwa watoto. Kando yake sindano imefungwa kwenye kifaa kinachotumika kupima kiwango cha dawa mwilini kabla ya kumfanyia mgonjwa matibabu. Vifaa vingine vilivyo juu ya meza ni kama kile kifaa cha kupima mdundo wa moyo vinavyotumika kwa wagonjwa.

Duka la dawa za kiasili limepangwa kwa mpangilio ndani ya rafu ambapo chupa zenye dawa zenye majina ya tiba mbalimbali zimewekwa kwa utaratibu baadhi ya dawa zimehifadhiwa katika ndoo ndogo zenye vifuniko vya rangi tofauti vikionyesha utofauti wa matumizi na aina za tiba. Ukutani kuna michoro ya kitamaduni inayokisia asili ya tiba hizi zikitoa taswira ya urithi wa kiafya kutoka kizazi hadi kizazi.

Mgonjwa mmoja amelazwa kitandani ndani ya chumba cha hospitali akiwa amevaliwa gauni la hospitali, kando yake muuguzi amesimama kando yake akimhudumia kwa makini akitumia kifaa kinachomulika ndani ya mdomo, kifaa hicho kinatoa mwanga wa buluu unaosaidia kuona ndani ya mdomo wakati wa uchunguzi au tiba muuguzi anaonekana mwenye umakini mkubwa katika hatua hii ya kumhudumia mgonjwa ikionyesha huduma ya kitaaluma inayotolewa katika mazingira ya afya.

Madawa ya aina ya kimiminika yamepangwa ndani ya chupa mbalimbali, kando yao kuna sindano iliyowekwa tayari ndani ya kifaa cha kupimia kiasi cha dawa. Kifaa hicho kimewekwa juu ya meza safi. Pembeni mwa sindano kuna barakoa ya kujikinga. Chupa moja imeandikwa chanjo ya homa ya manjano. Mazingira yanaonyesha maandalizi ya huduma ya afya kwa usalama na umakini

Muuguzi anaendelea kwa umakini kutoa dawa za chanjo kutoka kwenye chupa ndogo. Sindano imeunganishwa na kifaa kinachopima kiasi cha dawa kinachotolewa kwa usahihi. Amevaa barakoa kuhakikisha usafi na kuzuia maambukizi katika mazingira ya hospitali. Hatua hii inaonyesha uzingatiaji wa utaratibu za afya wakati wa kutoa matibabu kuhakikisha usalama wa mgonjwa na mwenye huduma.

Chupa ya dawa yenye mwili na kifuniko vya rangi ya manjano, maandishi ya kijani na nyeupe yakiwa juu yake. Imeandikwa Nature's Bounty D3 na chini yake kuna maneno short term therapy for vitamin D Deficiencies . Muundo na ujumbe unaashiria kuwa dawa hii ni tiba ya muda mfupi kwa ukosefu wa vitamini D ikitumika kusaidia afya ya mifupa na kinga ya mwili.

Watu wawili wanamimina maji machafu kwa kutumia beseni na ndoo wakionekana kukabiliana na hali ya mafuriko, mazingira yanaonyesha jitihada za kupunguza athari za maji yaliyotuama karibu na makazi.

Sanduku la chanjo limeandikwa Measles Mumps and Rubella Vaccine Live likiwa na rangi ya nyeupe na pinki, likiwa limehifadhiwa katika mazingira safi na salama. Hii ni chanjo muhimu katika kinga ya watoto dhidi ya magonjwa ya surua, matumbwitumbwi, na rubella. Mandhari yanasisitiza umuhimu wa huduma za kinga katika sekta ya afya ili kuzuia mlipuko ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo.

Wauguzi wa Pitao Sita amevalia mavazi rasmi ya hospitali ya rangi ya buluu, barakoa na kofia ya maalum za kitabibu. Wapo kwenye chumba cha upasuaji wakitumia vifaa mbalimbali kwenye uangalifu. Mandhari inaonyesha usafi, nidhamu, na uzingatiaji wa viwango vya juu katika utoaji wa huduma za afya.

Chupa la dawa ya maji maji imesimamishwa ikiwa na maandishi MMR. Kando yake kuna sindano na kifaa cha kupimia kiasi ya dawa. Sindano hilo limedungiliwa tayari kwenye kifaa hicho cha kipimo. Mandhari ni ya hospitalini ikionyesha dawa na vifaa vya kupima dawa kwenye hospitali.

Sanduku la dawa lenye maandishi Azithromycin Tablets, limewekwa juu ya uso wa tambarare huku vidonge kadhaa vikiwa vimepangwa chini yake. Muonekano huu unaonyesha upatikanaji wa dawa inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali ya bakteria, ikiwa ni sehemu ya huduma ya afya inayolenga kuboresha ustawi wa wagonjwa kupitia tiba sahihi.

Jumba limeungua kwa moto mkubwa, huku miale ikiendelea kuwaka na moshi mzito ukielekea juu angani. Sehemu ya nyumba imeharibika kabisa. Tukio hili linaangazia hatari za kiafya zinazotokana na majanga ya moto kama vile majeraha, matatizo ya kupumua kutokana na moshi na athari za kisaikolojia. Inasisitiza umuhimu wa elimu ya kinga dhidi ya moto na maandalizi ya dharura kwa usalama wa kiafya wa jamii.

Mtu mmoja anaonekana akiwa ndani ya nyumba yake akishikilia mikononi kontena mbili ndogo za dawa zilizo na vifuniko. Mwonekano huu unaashiria matumizi ya dawa binafsi katika mazingira ya nyumbani jambo linaloonyesha uelewa wa umuhimu wa afya ya mtu binafsi na utunzaji wa dawa kwa matumizi sahihi. Hii ni sehemu ya juhudi za kiafya katika ngazi ya familia.

Katika mazingira ya kituo cha afya, daktari wa meno aliyevalia koti jeupe anamhudumia mtoto mdogo anayebebwa na mama yake, ingawa sehemu ya matibabu haionekani wazi, inaonekana kuwa huduma inahusiana na meno. Mama huyu anamshika mtoto wake kwa makini huku akimtazama kwa umakini na upendo. Hali inaonyesha utunzaji wa kiafya na mshikamano kati ya wahudumu wa afya na familia.

Wanawake wawili wameketi chini ya mti kwa mazingira ya kijijini, jamii ya wa Maasai. Mmoja wao anaonekana kuwa muuguzi. Amevalia koti jeupe na barakoa akiwa anaonekana kutoa matibabu kwa mwanamke mwenzake aliyekuwa amebeba mtoto.

Sehemu ya nje ya kisanduku cha dawa ya rangi ya waridi inaonekana, ikiwa na maandishi slow fare yanayoonekana kwa mbali, pembeni ya kona ya chini kushoto kuna maandishi yanayosoma 'Vidonge 60' pamoja na maandishi mengine mengi yaliyosambaa sehemu tofauti ya kusanduku, inaonekana ni picha ya dawa inayopeanwa hospitalini.

Watu wanne wanaonekana katika eneo la kijijini, wawili wananawa mikono kwa kutumia tanki ndogo ya plastiki ya rangi ya bluu, huku wawili wengine wamesimama pembeni. Wote wamevaa barakoa, hali inaonyesha tahadhari wakati wa ugonjwa wa korona.

Mwanamke anaonekana kudungwa sindano kwenye pande ya juu ya mkono wake wa kushoto. Amevalia barakoa sawasawa na yule anayemhudumia. Hii inaonekana ni wakati wa janga la corona na kwamba mama huyu anapewa chanjo la ugonjwa huo.

Picha inaonyesha sehemu ya chumba upande wa afya. Sakafu yake imeezekwa kwa vigae .Kwenye sehemu nyingine kuna maandishi Dental Care yanayoashiria sehemu ya huduma za meno . Katika kona moja ya chumba hicho juu, kuna runinga iliyowekwa kwa ajili ya burudani au kutoa taarifa kwa wanaosubiri huduma.